Picha hii inaonyesha wanawake waliovaa mavazi safi wakihusika katika kufungasha maziwa kwenye vifungashio viidogo kwa kutumia kijiko na kichungio. Kuna chombo kikubwa kilichojaa maziwa mbele yao.

Picha hii inaonyesha mtu akimimina maziwa kwenye mtungi mkubwa mweupe iliyo kwenye gari la mizigo. Mtu huyo amevaa kofia ya pikipiki na jaketi na anaonekana kuwa katika eneo la mashambani

Picha hii inaonyesha shamba la migomba lililopandwa kwa mpangilio mzuri na kwa kutumia mbinu za kisasa za kilimo kama vile umuagiliaji wa matone. Gomba ndogo linaloonekana limeelekezwa kwenye kila mche.

Hii picha naona chupa mbili ambayo imewekwa maziwa na pia naona ng'ombe amba ambao ng'ombe wawili ambao rangi yao ni nyeusi.

Picha hii inaonyesha mfanyabiashara wa mitaani akiwa anauza ndizi zilizoiva kwenye meza au mkokoteni. Mwanamke aliyevaa kilemba anaonekana kuwa ndiye muuzaji, huku ndizi zikiwa zimepangwa kwa wingi tayari kwa kuuza.

Picha hii inaonyesha mahindi yaliyofungwa kwa makundi na kuzi nginiziwa juu ya ukuta wa ndani wa nyumba ya mbao. Hii ni njia ya kiasili ya kuhifadhi mahindi baada ya kuvuna ili yakauke vizuri na yasi haribiwe na kuvu au wadudu.

Hii picha inaonyesha soko la ndizi ambapo watu wanakusanyika kuuza au kununua ndizi mbichi. Kuna mafungu mingi ya ndizi zilizopangwa chimi na watu wamekaa au kusimama karibu nazo, kunaonekana ni soko la kijijini au mtaa.

Eeeh, hii picha naona eeeh mahindi, eeeh, ambayo yalikuwa yashamea na pia inaugua ugonjwa.